Ninaona watu wanaoisukuma mkokoteni iliyopakiwa mizigo ya aina tofauti. Pia naiona reli ya gari moshi, kando ya reli naona msichana anayetembea kando ya wavulana wanaosukuma mkokoteni.

Ninamwona simba jike mbele ya gari la watalii. Juu ya gari ya watalii ninaoona watalii wanaopiga picha simba huyu jike. Pia ninaona gari ndogo kando ya gari za watalii.

Hili ni reli ambalo gari moshi hupitia na picha hili linaonyesha masafu ya reli. Mbali kabisa kuna jua ambalo linatua na pia kuna majengo ambavyo viko kule nyuma na vichaka kando kando ya reli hizi.

Ninaona daraja la gari moshi, lililoshikiliwa na nguzo, zaidi ya tano, ninaona, mimea ambazo zimemea chini ya daraja hili, la garimoshi.

Ninaona gari linaloenda kwa kasi. Gari hili lina magurudumu mawili yanayoonekana upande wa kushoto, Ninaona pia lami iliyowekwa laini ambayo imechorwa laini ya majano. Kwa mbali naona mawingu meupe.

Picha linaonyesha mamba aliyejilaza juu ya manyasi, mbele yake kuna mawe na mto uliotiwa kizuizi na mawe yaliyo pigwa simiti. Kando yake kuna mti uliomea na ambao hauna majani.

KUNA MAGARI TOFAUTI TOFAUTI KATIKA STESHENI HII YA MAGARI. GARI MOJA LINA BANGO LINALOONYESHA NJIA AMBALO LITAKUA LIKIPITIA. KWA UMBALI NINAONA MADIRISHA AMBAZO ZIMEFUNGULIWA ZA MAOFISI NA PIA NINAONA MBANGO LINALOONYESHA CHOO SAFI.

Picha linaonyesha gari ambalo kando yake kuna kibandiko linaloonyesha bei ya usafiri na njia ambazo gari hili litapitia. Mbele kuna wapitanjia wanaliopita gari hili na kwa umbali kuna majengo makubwa ambayo yamesazwa.

Kwa umbali kidogo, ninaliona gari lililopakwa rangi ya waridi, ambayo imeandikwa jina lake na rangi ya samawati iliyokolea. Namuona pia utingo kwenye mlango wa gari hili, akiwa amesimama, huku akimwelekeza dereva kwa mikono yake.

Naona gari ya rangi ya samawati iliyokolea ya kubebea abiria, kando yake kuna gari ya kijani kibichi. Nyuma ya gari hili la samawati kuna pikipiki na pia mwendeshaji pikipiki.

Ninaona mkusanyiko wa vyuma ambavyo vimewekwa pamoja kwa kutumia skrubu. Kwa umbali, kuna mshale ya rangi nyeupe ambayo ina mwelekeza yeyote jinsi maji yale yanapita kisha, katika upande wa kulia kuna kifaa cha kupimia presha.